Darasa ni la gredi ya one C ambapo mwalimu anayesimamia ni Agnes na ameeza kuwakaribisha katika darasa hilo lililo na rangi ya hudhurungi.

Kuna watu wawili wanao chukua mpira, huku daktari wa timu akiwa amewaangalia kutoka kwa umbali kuashiria ya kwamba mpira wa kandanda unajumuisha kila mmoja aliye na nia ya kuucheza.

Waendeshaji baiskeli wawili waliojifunga vizuri katika kofia zao na wameeza kuvaa nguo zinazoashiria timu ya Kenya, wapo mazoezini huku wakingangana waweze kushinda aliye mbele na mwenye anaye mfuata wakitumia baiskeli moja.

Vitabu ni vya kompyuta huku vikiwa vimewekwa katika meza; na kuna waya iliyo katika kiti, na kuna tarakilishi inayoonekana kwa umbali na limeweza kuwekwa vizuri.

Katika jumba ambalo ni la gorofa moja ambapo tunaona kuwa kuna kengele katika mlango uliofunguliwa na maji imeweza kuelekezwa vizuri na hapo mbele kuna nyasi ambayo ni ndogo na imeweza kutengenezwa vizuri.

Katika ubao wa matangazo tunaezapata kuwa wameandika vile misitu inasaidia, Aina za misitu, pia ikionyesha umuhimu wake huku ikianzisha na kupeana, kuhusu nini au inamaanisha nini.

Mna tarakilishi mbili ambazo zimewekwa katika meza, zipo na vibodi, vipanya na kando yao mna vitabu na vitabu ambavyo vimeweza.

Mna chumba ambacho ni cha ghorofa mbili kikiwa na ilani kuwa uweze kupitia katika ofisi ndiposa uendelee au ndio uweze kupata huduma katika nyumba hii.

Mna nyumba ambayo imechorwa michoro mbalimbali katika nyuta zake, na kuna maua ambayo yako kando kando yake na kuna kiwanja kuashiria kwamba ni shule ya chekechea ambayo inakuza ama kuimiza wanafunzi waweze kusoma wanapokuwa nje.

Kuna mtu ambaye anaonyesha ustadi wake katika baiskeli huku akiwa ameendesha na mguu mmoja mwingine ukiwa ummewekwa katika kiti chake kuashiria ya kwamba anajua kitu anachokifanya na moja wapo ya njia za usafiri.

Madawati yaliyopangwa vizuri katika darasa linaonekana kuwa lenye watoto hawaezi kuingia na lipo katika hali shwari likiwa linatarajia kupokea wanafunzi.

Chumba ambalo limeweza kuzungukwa na kiwanja kuashiria ya kwamba lipo mahali ambapo mtu anaweza lipata, anapotaka kuwa na ujumbe fulani kwa walimu au katika mtu aliye hapo.

Watu waliovalia manguo mekundu na viatu vyeupe wako katika safari huku wakisukuma wenzao walio na ulemavu na wamebeba bendera za Kenya kuonyesha ya kwamba kila mtu apo.

Chumba la ghorofa moja, ambalo liko na mlingoti mbele yake, kuonyesha kuwa li ni mahali ambapo watoto wanasimama wakati wapo katika paredi na wengine wakiwa wanawasikiliza.

Wanariadha wa timu ya Kenya wapo uwanjani huku mmoja asiyekuwa anaona ameshikwa mkono kuongozwa kushiria kwamba mchezo haina ubaguzi wala kushiria mtu fulani ndio anaweza kuwajilisha bali kila mtu.

Spoti inamhusisha kila mtu haiangalii ana alivyo au anapoyapitia kwa kuwa mna aliye katika kiti chake na anarusha mkuki huku akiwa anaskumwa na kuna mwenye anamuangalia vile anarusha.

Zoezi ni la kila mtu kwa kuwa mwenye aliyekatika kiti chake huku akijaribu kujionyesha au kujipima nguvu huku akiwa ameshikiwa na anayemwoneysha kitu ambacho anawezakufanya.

Mlango umeeza kuonyesha kama umeeza kuwekwa ilani kwa stare kwamba hakuna mtoto yeyote anaeza toka na hakuna njia katika sehemu hiyo kwa hivyo hufai kuruhusiwa kupitwa.

Mwanariadha anayewakilisha nchi ya kenya, katika mbio kwashiria yakwamba spoti, ni za kila mtu aliyekuwa na nia ya kushiriki na asiwe anakata tamaa katika hilo jambo.

Watu waliona ulemavu hawaezi achwa nyuma wapo katika sehemu moja ambapo wamevaa nguo nyekundu na nyeusi huku zikiwa zimeandikwa Kenya kuashiria kuna umoja.

Ni katika darasa ambapo viti ambavyo havina watu vilivyotengenezwa kwa mbao na vyuma, vimeweza kupangwa ili wanafunzi waweze kukaa na viko mahali ambapo ni pasafi.

Ni sehemu ambayo ina kiwanja, kimezungukwa na shule na mbele yake kuna mlingoti unaonekana kuwa wa bendera na nyasi ipo na maua yameweza kulainishwa vizuri sana.

Ni katika michezo ambapo mtu alianguka na mwenzake amekuja kumuinua juu, kuonyesha kuwa wapo katika hali ya kusaidiana kabla masaa hayajaweza kuisha.

Ni katika shule ambapo watoto wanaweza shindana, na kuna wenye wanaeza kukaa katikati na wakiangalia na kurekodi vile wanaweza fanya mazoezi ama mashindano yao na wanashangilia, kuna wenye wamevaa sare au nguo nyeusi na kuna mwenye amevaa yenye ni bulu.

Mchezo ni wa watoto wa play, learn, and grow together. Huku mtoto akiwa amechora mikono zake katika kitabu na lipo na picha mbali mbali kama vile paka ambayo ipo katika hali ya kukua mtu.

Tarakilishi imewekwa katika meza na kuna kiti ambacho mtu anaweza kaa na hapo hapo pana kalamu ambazo zipo katika kikombe kimoja na maelezo yameweza kutolewa na kuhifadhiwa katika hiyo kompyuta.

N katika kiwanja kimoja ,ambacho kiko na mchanga na nyasi kidogo, ambapo kiko na vyuma vya vinavyotumiwa tumika kucheza na watoto na lipo na vitu vinginevyo ambavyo ni vya muhimu katika taaluma hiyo.

Ratiba inayoonyesha siku saba za juma kwa kuwa la kwanza ni ;jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa kisha mwisho ni siku ya jumamosi.

Ni tangazo kuhusu shule ambayo ipo na maeleze na pia ipo na ile amri au sheria ambazo mtu anaeza fuata anapo ingia hiyo eneo na Mungu anaweza mbariki kwa kuwa wamesema wote ni familia.

Tarakilishi ambayo ni nyeusi imewekwa katika meza, na bado kuwaka, na imeweza kuandikiwa mtu wa NC3 na ipo katika mahali ambapo ni peupe.

Kitabu ambacho kinaezatumika katika shule kinaonyesha aliyechabishaji pia kinaonyesha kinaweza kutumika katika kiwango kigani na ni somo gani ambalo kinaweza tumika nacho na kuna hapo nje watoto wanaorukaruka kuashiria wako na furaha katika hiyo.

Mna majumba ambayo yameweza kuwa na michoro mbalimbali na mbele yake mna ka kiwanja kuashiria ni mahali ambapo watoto wanacheza wanapongoja kuingia katika madarasa yao.

Mna watu ambao wanacheza mpira wa miguu , wakiwa na ulemavu kuonyesha ya kwamba mpira ya soka si ule wa watu walio na uwezo bali inajumuisha kila mtu na anaweza kujiingisha katika kandanda hii.

Michezo inaeza kuwa ya kila mtu kwa kuwa haina ubaguzi, kuna mtu aliyevaa nguo ya spoti na ameeza kuwa katika mtoni huku akiwa anafanya bidii ili aweze kushinda.

Kitabu ambacho kipo na somo, pia kipo na gredi au darasa ambalo kinaeza tumika kipo na aliyeruhusu kiweze kutumika, na aliyeweza kuchapisha pia.

Ni katika sehemu moja inayoonyesha makaratasi mbalimbali inayotumiwa na mwalimu. Yakiwa na rangi ya kimanjano, ya buluu, ya, ingine yakiwa katika ya samawati yapo katika kona moja ili ku...